Eneo lililojitenga mbali na makazi ya watu limezungukwa na mashine mbalimbali pamoja na wakandarasi. wanaozalisha umeme utakaotumika katika shughuli mbalimbali za kijamii.

Kifaa maalumu na imara kilichotengenezwa na vyuma. Kimetumika kuwekea jaba sehemu ya juu kabisa, kwa ajili ya kuboresha na kutoa huduma bora ya maji.